Kilimo cha hydroponics kimeonyeshwa ambapo mimea inapandwa bila kutumia udongo, badala yake ikipata virutubisho kupitia maji .Mimea imepandwa kwenye mabomba au trays maalum. Mazingira ni safi na ya kisasa, yakionyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Kilimo cha hydroponic kimeonyeshwa ambapo mimea inapandwa bila kutumia udongo bali kwenye virutubisho vya maji. Mimea inaonekana kuwa na afya na imepangwa kwenye mabomba au mapipa maalum. Mazingira ni safi, ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu.

Kilimo cha haidroponiki kinaonekana kikiendelea. Mimea imepandwa bila udongo katika mifumo maalum. Mtu mmoja anaonekana akishughulikia mimea hiyo. Mazingira ni safi yanayoonyesha teknolojia ya kisasa katika uzalishaji wa chakula.

Shamba kubwa la kahawa linaonekana likiwa na miti mingi ya kahawa iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Mimea ina afya na inaonyesha ukuaji mzuri. Mazingira yanavutia, yakionyesha juhudi kubwa katika kilimo cha kahawa cha kibiashara.

Tractor linaonekana likilimia shamba likisukuma udongo na kuondoa ardhi kwa ajili ya kilimo. Mashine hiyo inaendeshwa kwa ustadi na ardhi inageuzwa kwa mpangilio mzuri. Mazingira yanaonyesha shughuli za kilimo zikiendelea vizuri.

Shamba kubwa la mahindi linaonekana likiwa na mazao yenye afya na rangi ya kijani kibichi. Mimea imeota kwa mpangilio mzuri, ikionyesha dalili za mavuno mazuri. Mazingira yanaonesha kilimo bora na utunzaji mzuri wa mazao

Ndani ya greenhouse kuna mwangaza mzuri na mimea inaonekana imehudumiwa kwa uangalifu. Mazingira ni safi na nadhifu huku mimea ikiwa katika hali nzuri ya ukuaji. Mpangilio wa ndani unaonyesha usimamizi bora wa kilimo.

Shamba la kisasa la mifugo linaonekana likiwa na ng'ombe wengi waliopangwa kwenye mabanda makubwa. Mazingira yanaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa. Mifugo inaonekana kutunzwa kwa utaratibu maalum wa kilimo cha kiwandani.

Watu wako ndani ya kiwanda cha nyanya wakizifungasha kwa uangalifu, mstari wa mkanda wa kusafirisha mizigo unasafirisha nyanya ya kuelekea sehemu ya kufungashwa mazingira ni safi na kazi inaonekana kufanyika kwa mpangilio mzuri.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukisambaza maji kwa mimea shambani. Mabomba yamepangwa vizuri na maji yanatiririka kwa utaratibu. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa kinachotegemea teknolojia ya umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ikisambaa maji kwa mimea shambani kwa njia ya mabomba au vijispringili. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa kinachotegemea teknolojia ya umwagiliaji kuongeza uzalishaji hata wakati wa ukame.

Mpango wa umwagiliaji unaonekana ukitekelezwa kwenye shamba kubwa. Maji yanasambazwa kwa mimea kwa utaratibu mzuri. Kwa mbali, kuna miti michache inaonekana na mazingira yanaonyesha hali ya kilimo cha kisasa.

Bomba ya umwagiliaji maji imelazwa shambani kwa ajili ya kumwagilia mimea. Imepangwa kwa mpangilio mzuri, yakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo. Mimea imeanza kuchipua na mazingira ni safi.

Watu watatu wanaonekana shambani ambapo mabomba ya umwagiliaji yanasambaza maji. Mimea tayari imeanza kuchipuka na kila mmoja wao anaonekana kushughulika na kazi ya shamba. Mazingira yanaonyesha kilimo kinachofanyika kwa kutumia technology .

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukisambaza maji kwa mimea shambani. Mabomba yamepangwa vizuri na maji yanatiririka kwa utaratibu. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa kinachotegemea teknolojia ya umwagiliaji.

Mpango mkubwa wa umwagiliaji unaonekana. Mabomba na mifumo ya maji imewekwa kwa wingi. Ingawa hakuna mimea inayoonekana, maandalizi ya kilimo yanaonyesha uwekezaji mkubwa. Mazingira ni ya kilimo cha kisasa chenye mipango ya mda mrefu.

Mabomba, mabomba ya umwagiliaji yamelazwa shambani kwa ajili ya kumwagilia mimea. Yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo. Mimea imeanza kuchipua na mazingira ni safi.